Msichana kijana amekaa kwenye kiti kwa mtindo wa tulivu huku akiwa amevaa speka za maskioni. Mbele yake kuna tarakilishi mezani inaonekana ama anajirekodi au kuongeza sauti kwenye programu flani ya kurekodi. Mikono yake iko karibu na kipanya au kibodi akieleza makini kwenye kile anachofanya.

Wanawake wawili wakiwa na tarakilishi zao kila mmoja akiwa na spika za masikioni wanaonekana wakisikiliza kwa umakini kile kinachosemwa kwenye tarakilishi. Wote wananakili kile wanachosikia na wanazingatia kwa umakini kile kinachojiri kwenye kifaa chao. Hii inaonyesha kuwa wanashiriki katika shughuli ya kujifunza au kufanya kazi kwa umakini.

Mwanadada mmoja anaonekana tu kwa mikono yake, amekaa kwenye kiti akiwa amevaa nguo ya manjano. Meza mbele yake ina tarakilishi na skrini ya kompyuta ambayo ina maandishi yanayosema e-learning ikionyesha kuwa anatumia mfumo wa kiteknolojia kwa ajili ya kujifunza. Mandhari hiyo inadhihirisha mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Kuna mwanamke mmoja mwenye umri wa kati, amevaa kanzu. Amekaa kwenye sofa nzuri na maridadi. Anatumia tarakilishi yake kwa umakini. Kwenye meza karibu naye, kuna vitabu. Na kwenye sofa, kuna foronya za mito.

Mwanamke wa umri wa kati ameketi kwa utulivu kwenye meza akiwa amevalia nguo nyeupe, safi na koti ya manjano lenye mvuto. Mbele yake kuna tarakilishi ya mkononi ambaye anaitumia kwa makini huku akinakili kitu kwa kalamu kwenye daftari lililo kando. Uso wake umejaa tabasamu la utulivu kuashiria furaha au kuridhika na kazi anayofanya.

Ni mtoto mdogo wa kike akiwa na tabasamu la furaha. Anashika kalamu mikononi akiandika kwa umakini kwenye kitabu kilichoko mezani. Meza hiyo inaonekana kuwa na tarakilishi na mtoto huyo anaitazama kwa umakini sana. Huenda anasoma au anafanya kazi ya kujifunza.

Mwanaume wa umri wa kati, wa asili ya nyeupe, akiwa ameketi kwa utilivu, ameegemea kidevu chake kwa mkono mmoja, ishara ya kufikiria au kuzingatia sana. Anaonekana kusikiliza kwa makini mwanaume mwingine ambaye anaeleza jambo fulani kupitia video kwenye tarakilishi yake.

Kundi la watu wako ndani ya chumba kinachofanana na maabara ya kompyuta. Kila mmoja ameketi chini kwa utulivu. Mbele yao kuna mtu mmoja amesimama, inaonekana ndiye anayetoa mafunzo. Anazungumza hawa kuonyesha jambo fulani muhimu, akiwasaidia kuelewa kile kinachofundishwa.

Mwanamke wa umri wa kati ameketi kwa ustadi kwenye kiti mbele ya darasa akiwa amenyoosha mkono wake kuelekea kwenye kamera, kwa ishara ya kuwa kumwalika mtazamaji. Anatabasamu kwa furaha na kuna vifaa vya kisasa kama vya kidigitali mbele yake, ikiwa ni pamoja na tarakilishi inayomsaidia katika kufundisha.

Mikono ya mtu inaonekana ikiwa imeshika kitabu kimoja kikubwa huku akinakili kwa uangalifu kwenye kitabu kidogo. Pembeni kuna tarakilishi inayoonyesha mawasiliano ya ana kwa ana kwa njia ya mtandao; ambapo mtu mwingine anaonekana akifundisha moja kwa moja. Mandhari hii inaonyesha hali ya kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mwanaume mmoja ameketi mbele ya kompyuta. Anaonekana kufurahia teknolojia anayopata akitumia kompyuta kufanya kazi zake. Mandhari ni ya kisasa na inaonyesha jinsi teknolojia inavyopanuka na kutumika kwa mafanikio katika sekta mbalimbali

Mtoto mdogo wa kike ameketi chini akiwa makini akiandika kitu kwenye kipande cha karatasi. Kando yake kuna maumbo ya rangi tofauti labda kama sehemu ya shule ya kujifunza. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo inaonyesha kuwa anasikiliza kwa umakini akifuatilia video ya mtandaoni inayowezekana kuwa ya mwalimu wa kike akifundisha.

Tarakilishi yenye muundo kisasa ina skrini ambayo inaonyesha maandishi online learning , kuashiria matumizi ya teknolojia ya katika elimu ya sasa. Maandishi hayo yanadhihirisha umuhimu wa masomo ya mtandaoni na jinsi teknolojia inavyosaidia kuboresha na rahisisha upatikanaji wa elimu kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke mmoja wa umri wa kati ameketi kwenye kiti akiwa ametulia huku ametabasamu kwa furaha, anatasama tarakilishi ilioko kwenye meza mbele yake na ana kalamu mkononi akionyesha kuwa anajiaanda kuandika au kujukuwa maelezo. Katika meza yake kuna vitabu aina mbali mbali vikionyesha kuwa ni sehemu ya mazingira ya kazi au kujifunza.

Kuna kikombe kilichowekwa pembeni, kitabu na kalamu kwenye meza. Pamoja na tarakilishi inayoonyesha mkutano wa watu wengi unaoendelea kwa njia ya video. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kazi au kujifunza ambapo watu wanajiunga kwa njia ya mtandao ili kushiriki katika mkutano huku vipengele vingine kama kitabu na kalamu vikionyesha kuwa kuna shughuli za maandiko.

Mtu mmoja anaonekana akiwa makini mbele ya tarakilishi akisoma na kufuatilia mafunzo kwa utulivu. Juu ya meza yake kuna vitabu kadhaa, vinavyoonyesha kuwa anatumia vyanzo mbalimbali vya maarifa. Tarakilishi inaonyesha picha au maandiko yanayohusiana na mafunzo. Ishara kuwa teknolojia imerahisisha upatikanaji wa elimu hata bila uwepo wa mwalimu moja kwa moja.

Mwanamke wa umri wa kati ameketi kwenye meza tulivu akiwa amefungua kitabu mbele yake. Pembeni ya kitabu kuna tarakilishi yenye skrini, inayoonyesha mwanaume mwingine, anayezungumza naye kwa njia ya video. Mwanamke huyu anaonekana kushiriki mazungumzo kwa makini huku akiendelea kufuatilia yaliyomo kwenye kitabu.

Kuna mtu mmoja ambaye ameketi kwa utulivu akiwa ameweka miguu yake kwa pamoja mbele yake. Katikati ya miguu hiyo ameweka tarakilishi ya mikononi na anaonekana akiitumia kwa makini huenda akibofya na kuandika jambo fulani muhimu. Mandhari inaonyesha mazingira ya kazi au kujifunza kwa umakini na utulivu.

Kuna mwanamke mweupe mmoja kwenye kompyuta yake. Yupo kwenye ofisi na inaonekana anakitajipa kitu kwa kuandika. Amekaa kwenye kiti na kuna meza karibu naye, pia kuna picha iliyowekwa kwenye ukuta ikionyesha kuwa ni sehemu ya ofisi yenye mpangilio mzuri na mazingira ya kazi.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti karibu na mwanaume aliye vaa shati jeupe wote wakitazama upande huu wakiwa na utabasamu wa furaha na utulivu. Meza iliyo mbele yao inatarakilishi ya kisasa na kitabu kilichofunguliwa vivavyoashiria kuwa wako katika mazingira ya kujifunza.

Watoto wadogo ambao wamevaa sare za shule wameketi chini kwenye viti. Na kwenye meza kila mtu ana tarakilishi yake. Inaonekana wanajifunza kitu kupitia kwa njia ya mtandao na wanatabasamu kwa furaha.

Msichana aliye kama huenda akiwa mwanafunzi ameketi akiwa na kitabu na kalamu mkononi. Anaonekana akiwa makini akisikiliza hotuba kutoka kwa mwanadada anayezungumza kupitia video katika tarakilishi yake. Wakati huo huo ananakili kwa uangalifu kile anachosikia, jambo linaloonyesha bidii, umakini na matumizi ya teknolojia.

Wanaume wawili wamekaa karibu wakizugumza kwa makini. Mmoja amevaa nguo nyeupe na mwingine amevaa nyeusi. Wakiwa wanajadili jambo fulani kwa umakini. Wote wanatazama kwenye tarakilishi zao huku wakinakili baadhi ya mambo kwenye karatasi au daftari walio nao.

Mwanamke wa umri wa kati ameketi kwa ustadi kwenye kiti akiwa na mtindo wa kifahari. Meza mbele yake ina vitabu vilivyo funguliwa na anaitazama kwa makini tarakilishi aliyoiweka mbele. Anaonekana akibofya kitu kwenye kifaa hicho, na kuna hali ya utulivu na umakini katika mazingira yake.

Mwanamume mmoja wa umri wa kati anaonekana akinakili kitu kwenye kitabu. Amekaa kwenye kiti na mbele yake kuna meza yenye vitabu vingi na tarakilishi. Nyuma yake kuna vitabu vingi vimepangwa kwa ustadi kuonyesha kwamba, yuko katika maktaba.

Kuna mwanamke wa umri wa kati ambaye amekaa na ameshikilia kalamu huku akinakili kitu kwenye kitabu, anachosikia kutoka kwa mwanamke mwingine kwenye tarakilishi yake kwa njia ya video. Huenda mwanamke anayemzungumzia kupitia kwa video ni mwalimu wake, akimfundisha jambo fulani. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyosaidia katika utoaji wa elimu ambapo mwanafunzi anaweza kujifunza kwa njia ya mtandao.

Mwanaume mmoja anaonekana akiwa ameketi akitumia mikono yake kuashiria jambo kwa watu walioko kwenye kikao cha video kupitia tarakilishi yake. Anaonekana kuwa makini na anahusiana na washiriki wa kikao hicho; akielezea jambo kwa mikono yake ili kusaidia kuelewa anachokisema. Picha hii inaonyesha mazingira ya mawasiliano ya kisasa ambapo teknologia inatumika kuunganisha watu mbalimbali.

Mwanamke wa umri wa kati anaonekana akishika kidevu chake huku akitazama kwa umakini jambo kwenye kompyuta yake nyeupe. Amevaa miwani na koti la rangi ya nyeusi na amekaa kwenye kiti ofisini mwake.

Kuna vitabu vingi, tarakilishi pamoja na simu vikionyesha jinsi teknolojia ilivyo rahisisha utoaji wa elimu. Hii inaonyesha kwamba sasa ni rahisi kupata mafunzo kupitia mtandao bila tatizo lolote na hivyo kutoa fursa zaidi ya watu kujifunza na kuendelea na masomo kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Kuna kitabu, tarakilishi, kikombe na simu ya mkononi. Vitu hivi vinaashiria mchanganyiko wa elimu ya kitamaduni na ya kisasa. Kwenye skrini ya tarakilishi kuna picha inayoonyesha mwanafunzi aliye hitimu, Jambo linaonyesha jinsi teknolojia imerahisisha upatikanaji wa elimu na hata sherehe za mafahali kufanyiwa kwa njia ya kidigitali.

Mtoto mdogo wa asili nyeupe amekaa kwenye kiti akiandika kitu kwenye kitabu mbele ya meza. Kwenye meza iyo pia kuna tatakilishi, ikionyesha kuwa anatumia teknolojia ya kisasa katika kujifunza. Kuna mwanadada ambaye anaongea na yeye kwa njia ya video, akitoa msaada au malekezo kwa njia ya mawasiliano ya mbali. Hii inadhihirisha matumizi ya teknolojia ya video kwa ajili ya mawasiliano na ufundishaji.

Mwanaume mmoja amekaa akionekana akizungumza na mwanamke kuhusu programu wanayounda, wakiwa katika mazungumzo ya kibiashara au kitaaluma. Mwanamke mwingine amekaa kwenye meza nyingine akitumia kompyuta yake kwa makini labda akifanya kazi au akichangia katika mradi huo. Mandhari inayoonyesha hali ya kazi ya kitaaluma, ambapo watu wanashirikiana na kutumia teknolojia katika kuendeleza miradi yao.

Mwanamke huyu ana tabasamu la kirafiki usoni huku akitazama upande huu kwa utulivu ameketi kwenye kiti ofisini, mikono yake ikiwa juu ya tarakilishi, ikionyesha kwamba anashughulika na kazi fulani muhimu. Amevaa koti la rangi nyeusi lililomfaa vizuri, likiongeza mvuto kwa ofisi na kuonyesha upeo wa kitaalamu.

Mkono wa mtu unaonekana juu ya kibodi ya tarakilishi akiitumia kwa makini labda akiandika au kubofya kitu. Kwenye skrini ya tarakilishi hiyo kuna maneno yaliyoandikwa e learning yanayoonyesha wazi kuwa mtu huyo anajihusisha na masomo ya mtandaoni. Mandhari inaonyesha utulivu na umakini ikiashiria mazingira ya kujifunza kwenye mtandao.

Kuna watoto wawili wachanga weupe ambao wanaonekana wakifungua kompyuta na kutazama kwa makini. Watoto hao pia wanaonekana wakiwa wamejilaza kwenye godoro chini ya sakafu.

Kuna wasichana waliokomaa waliovaa nguo zinazo wafunika hadi kichwa. Ambao wanaonekana wakifurahia kutumia tarakilishi ya mikononi, wote wame kaa na kutabasamu wakionyesha furaha na kuridhika na kila wanacho kifanya. Hii inaonyesha hali ya furaha na utuliva ambapo wanapata raha kupitia teknolojia.

Kompyuta nne zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza kubwa ndani ya chumba kilicho wazi na kinachofaa kwa shughuli ya ufundishaji. Chumba kinaonekana kuwa ni la kisasa lenye mazingira ya kujifunzia. Pembeni mwa meza kuna whiteboard inaozunguka, ikionyesha kuwa chumba hicho kinatumiwa kwa wanafunzi au mikutano.

Kuna wanafunzi waliokaa wakisoma vitu kwenye vitabu wakiwa na sare za shule zenye rangi nyekundu na nyeusi, huku wengine wakishuka kutoka kwenye ngazi. Wako katika maktaba iliyotengenezwa vizuri na maridadi. Maktaba hiyo ina mwangaza mzuri na unaochangia mazingira ya kujifunza huku wanafunzi wakiwa makini na kuzingatia masomo yao.

Wanafunzi zaidi ya kumi katika mistari kila moja akiwa mbele ya kompyuta yake. Wote wamevaa sare za shule kuashiria kuwa ni wanafunzi wa shule ya msingi wanaoshiriki katika somo la kompyuta. Wanjihusisha na kazi ya kimasomo.

Mwanamume mmoja wa umri wa juu aliyevalia shati lililoandikwa coach mgongoni, anaonekana akicheza kandanda na watoto wawili waliovaa fulana nyekundu. Mandhari hii inaonyesha hali ya mafunzo na mazoezi ambapo mwanamume huyo anaonekana kuwa mwalimu au cocha wao, akiwaongoza kwa furaha na kujitolea katika mchezo huo.

Vitanda vingi vya chuma vimepangwa kwa ustadi mkubwa vikiwa na mito na vimetandikwa vizuri sana. Sakafu ya bweni hilo ni safi ikionyesha utunzaji mzuri wa mazingira. Pia kuna dirisha kubwa lilonaleta mwangaza wa asili kwenye bweni hilo kuifanya iwe na mwanga mzuri na hewa ya kutosha.

Kuna watu wengi wamekaa kwenye eneo lililoandaliwa kwa ustadi lenye viti vingi, kuashiria kuwa ni ukumbi. Wamepangwa kwa mpangilio mzuri na wanaonekana kusikiliza kwa makini mtu au watu walioko mbele ambao wanafanya uwasilishaji. Mazingira ni ya utulivu kuonyesha ni tukio rasmi au la kielimu.

Hii ni ofisi moja ambapo kuna kompyuta nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Viti vimewekwa pia na mazingira yanayoonyesha kuwa ni sehemu ya kazi. Hii inaweza kuwa ni ofisi ambapo shughuli za kiofisi zinafanyika na inatoa picha ya utaratibu na kazi zinazoendelea.

Kuna mwanamume mmoja ambaye anaonekana kuwa mwalimu kwa sasa anaelezea jambo kwenye ubao wa darasani huku wanafunzi waliokaa wakimskiliza kwa makini wakionyesha umakinifu na ari ya kujifunza. Wanafunzi hawa hawajavaa sare za shule na ndani ya darasa kuna mwangaza mzuri unaoingia unaoifanya mazingira yao ya kupendeza na rafiki kwa kusoma.

Kitanda kimoja kimetandikwa vizuri, mashuka yakiwa yamenyooka na mito imepangwa kwa umakini ikashiria nidhamu na usafi. Pembeni mwa kitanda kuna meza ndogo pamoja na kiti cha plastiki vikionyesha matumizi ya msingi ya mwenye chumba kwa shuguli kama masomo.

Vitanda viwili vya ghorofa vimepangwa kwa ustadi mkubwa kila kimoja kikiwa na mitandiko ya samani. Kila ngazi ya kitanda inatoa nafasi ya kutosha ikifanya eneo hilo liwe rahisi kutumia. Kwenye kona ya chumba kuna taa yao inayotoa mwangaza mepesi.

Vitanda vitatu vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao vimepangwa kwa mpagilio mzuri ndani ya chumba cha mwangaza wa kutosha unaotokea dirishani. kila kitanda kimekamilika kwa godoro na mto mmoja uliowekwa kwa uangalifu juu yake chumba kinaonekana kuwa tulivu na kinacho faa kwa mapumziko ya pamoja.

Kocha amesimama mbele ya wachezaji wake akiwa na wengine wawili wote wamevaa mavazi ya mchezo ya rangi nyekundu na nyeusi. Kocha anaonekana akitoa maelekezo muhimu akionyesha umakini na udhubutu katika kazi yake. Wachezaji wa kandanda wameketi kwenye nyasi kila mmoja akiwa makini kumskiza kocha huyo.

Mwanaume mmoja wenye umri wa kati, amekaa kwenye kiti huku akisoma kitabu. Katika mazingira yake, kuna rafu nyingi, zilizojazwa vitabu vingi sana, kuonyesha ni mahali pa kujifunza, au maktaba, ambapo vitabu vingi vinapatikana, kwa matumizi ya wasomi.

Kuna vitabu aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu za ukuta. Vitabu hivyo vina majina tofauti tofauti yakionyesha aina mbalimbali za mada na maudhui. Ukuta wa kijani umewekwa picha ya ramani ya dunia ikionyesha sehemu mbalimbali za dunia na kuhamasisha maarifa ya kijeografia.

Watu wengi wa rika tofauti wameketi kwenye viti wakisoma vitabu vilivyowekwa mezani mbele yao. Kila mmoja anaonekana kujikita kwenye kusoma kwa utulivu na umakini. Pembeni mwa chumba kuna rafu zilizojaa vitabu mbalimbali zikionyesha kuwa ni eneo la maktaba. Mazingira ni tulivu yenye mwangaza wa kutosha pia.

Chumba kinachoonekana kuwa na mpangilio mzuri na usafi wa hali ya juu. Kitanda cha chuma kimesimama kwa umaridadi upande mmoja wa chumba. Kimefunikwa kwa shuka jeupe lililotandikwa kwa usahihi bila mikunjo. Mito kadhaa ikiwa ni pamoja na mto mkuu wa kulalia, imeoka juu kwa mpangilio wa kuvutia, zote zikiwa nyeupe.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wamelala kwenye vitanda vya chuma vya gorofa, mwanaume upande wa kulia na mwanamke upande wa kushoto. Kila mmoja amelala katika kitanda chake cha chini na mazingira yanaonyesha kuwa wako katika chumba cha kulala. Mandhari ya chumba ni tulivu na hakuna mawasiliano ya moja kwa moja kati ya wakionekana kama wamejifungia kwenye faragha zao.

Hili ni maktaba kubwa ambapo tunaona vitabu zimepangwa vizuri. Pia kuna watu wawili ambao wamesimama .Kuna viti na meza ambavyo pia zimepangwa kwa mpangilio mzuri ukiashiria kwamba ni maktaba la kusoma.

Kuna kijana mmoja ambaye anaonekana akiingia kwenye ukumbi wa Mboya hall. Ukumbi huo ni kubwa na umefunguliwa kwa sasa. Kuta zake zimepakwa rangi ya nyeupe na samawati, ikiupa mwonekana safi na wa kuvutia. Mlango uko wazi kuashiria kuwa, shughuli fulani zinaweza kuwa zinaendelea au zitaanza hivi karibuni.

Masanduku ya chuma yamewekwa kwenye vitanda vya chuma, na kila kitanda kimepangwa kwa ustadi mkubwa na kutundikwa vizuri. Sakafu ya bweni hilo ni safi kabisa, ikionyesha utunzi wa hali ya juu na mazingira. Hali hii inaonyesha kwamba ni bweni la kulala ambapo wanafunzi au watu wanaishi kwa mpangilio na mazingira bora ya kulala.

Watu wa jinsia zote wameketi kwa utulivu ndani ya ukumbi mpana viti vikiwa vimepangwa kwa usawa kuonyesha mpangilio mzuri. Mwanamke mmoja amesimama mbele akiwa anazungumza kwa kujiamini, hali inayodokeza kuwa ni tukio la kielimu au mafunzo ya kitaaluma.

Kitanda kimoja maridadi kimepangwa kwa ustadi mkubwa, kikiwa na mashuka safi na kitambaa cha kuvutia kinachoongeza mvuto wa chumba. Pembeni mwa kitanda, kuna droo ndogo ya kuhifadhia vitu. Meza ya mstatili iliyowekwa kwa uangalifu na kiti kimoja ikionyesha sehemu ndogo iliyotengwa mahususi kwa ajili ya mwanafunzi kujisomea au kufanya kazi za shule.

Meza nyingi pamoja na viti vya mbao vipo ndani ya chumba kinachoonekana kuwa maktaba. Meza hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaoonyesha utulivu na mazingira ya kujifunzia. Kwa sasa hakuna mtu yeyote ndani ya chumba hicho na hali ya kimyakimya inatawala ikiashiria muda wa mapumziko au kutowepo kwa watumiaji kwa wakati huo.

Chumba hicho cha kusomea hakina mwanafunzi wala mwalimu kwa sasa ingawa kipo kwenye hali ya kutopangwa vizuri. Kinaonekana kuwa na viti vya mbao kwa ajili ya wanafunzi. Mwangaza unaoingia ndani ni hafifu na hii inaweza kuwa changamoto kwa wanafunzi wanaohitaji mwangaza mzuri kwa kujifunza.

Ni sehemu ya mbele ya nyumba inayoonekana kuwa ya ghorofa au nyumba kubwa yenye mandhari ya kifahari na ya kuvutia. Upande wa mbele ngazi zilizojaa uzuri zimejengwa kwa ustadi mkubwa. Katika maeneo ya ngazi kuna mimea ya mapambo iliyopandwa kwa ustadi, ikiwa imewekwa ili kuongeza uzuri na kuingia kwenye nyumba hiyo. Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi au maua madogo.

Kitanda kimoja cha ghorofa cha mbao kimewekwa kwenye sehemu moja ya chumba kikionekana kutoa muonekano wa asili na wa kifahari. Karibu na kitanda hicho kuna kabati dogo la kuhifadhia vitu likiongeza matumizi bora ya nafasi hiyo. Dirisha lililoko kando ya chumba linatoa mwangaza mzuri wa asili likiwa na mandhari ya nje na kuleta anga nzuri ya joto na mwangaza kwenye chumba hicho cha malazi.

Basi la rangi ya manjano limeegeshwa kwa utulivu kwenye ukumbi wenye nyasi, likionekana kuwa limepaki kwa ajili ya kupakia au kushusha wanafunzi. Mbele ya basi kuna maandishi inayosema school bus yakionyesha kuwa ni basi la shule linalotumiwa na wanafunzi. Basi hili linaonekana kuwa imara na limepambwa kwa rangi inayojulikana.

Wanaume wawili wamekaa kwa umbali, mmoja kutoka kwa mwingine kila mmoja akiwa kwenye kiti chake na akiwa amevalia barakoa katika chumba kikubwa chenye mazingira ya utulivu. Chumba hiki kinaonekana kuwa maktaba kwa sababu kuta zake zimetundikwa vitabu vingi kwenye rafu kubwa. Viti vingi vimepangwa kwenye chumba hicho ikionyesha kuwa ni sehemu inayotumika kwa masomo, tafakari au mikutano.

Watoto wanne wanaonekana wakicheza mchezo wa raketi na koki kwenye kiwanja cha mchezo, wanacheza kwa furaha na kuonekana wakishiikiana vizuri . Kando ya kiwanja kuna mwanamke mmoja aliyembeba mtoto mchanga mikononi mwake akiwatazama kwa utulivu, pia watoto wengine wanne wamesimama pembeni ya kiwanja wakitazama mchezo huo kwa shauku na wakisubiri zamu yao ya kucheza.

Wanafunzi zaida ya kumi wamevaa sare maridadi na wamesimama wakiwa na miti ya kupanda mikononi mwao. Kila mwanafunzi anashikilia mti wake kwa uangalifu tayari kwa kupanda. Kando yao mwanaume moja, huenda akawa mwalimu wao. Nyuma yao kuna jengo kubwa linaloonekana kuwa madarasa yao likiwa ni sehemu muhimu ya shuguli zao za elimu.

Wanawake wa umri wa juu wamesimama katika duara wakiwa wanacheza na kuimba kwa furaha kwenye sherehe iliyojaa shangwe. Wamevaa mavazi maridadi kila mmoja akiwa amependeza kwa rangi za kuvutia na mitindo ya kisasa ikionyesha umaridadi na heshima. Mazingira ya sherehe yamepambwa kwa ufanisi na mapambo yanaonyesha ustadi na ladhaa ya kipekee.

Kuna watu saba kati yao wanaume wawili na wanawake watano, wamevaa nguo nzuri za utamaduni, kuonyesha kwamba wameenda kutumbuiza au wanajiandaa kutumbuiza watu. Wote wanatabasamu na wanajiandaa kwa tukio linalovutia, ambalo linaweza kuwa sehemu ya burudani au tamasha la utamaduni.

Mwanaume mmoja amesimama juu ya mawe makubwa kwa mtindo wa kupigwa picha. Muonekano wake na mandhari yanayoizunguka, yanaashiria kuwa yupo kwenye matembezi au mapumziko ya asili, akifurahia mandhari ya nje na utulivu wa mazingira.

Mtoto mdogo amesimama ndani ya maabara akiwa amevaa miwani maalum za usalama kwa macho, na koti jeupe linalotumika na wanasayansi. Anaonekana kuwa makini sana akishika chupa ndogo yenye kimiminika chenye rangi ya ngau. Mezani kuna vyombo vya maabara vilivyojaa vimiminika vya rangi tofauti kama vile samawati, manjano, na nyeupe, vinavyoonyesha kuwa anafanya jaribio la kisayansi.

Wanafunzi wawili wamesimama ndani ya hema wakiwa na meza yao ya maandalizi kwa ajili ya maonyesho ya mradi wao wa Sayansi. Inaonekana kama wako kwenye shule kwani wanafunzi wanatembea karibu nao wakipita huku wakifanya shughuli zao za kawaida.

Wanawake wanne wa umri wa kati na kati yao msichana mdogo wamesimama wakiwa na mtindo mzuri kana kwamba wanajiandaa kupigwa picha. Wote wanatabasamu kwa furaha na wamevaa nguo za kitamaduni ambazo zinaonyesha utamaduni na uridhi wa jamii zao. Hali hii inaonyesha kuwa wanaonekana kwenye tukio la sherehe huenda ni katika shughuli ya shule ya utamaduni.

Mwanaume moja amekaa karibu na msichana mdogo wote kwenye viti za mbao wakikabiliana uso kwa uso kwa utulivu, msichana anaonekana kuwa na changamoto ya kuona, macho yake akiwa yameelekeshwa kwa makini huku mwanaume huyo akiwa anamsaidia kuangalivu, anaeza kuwa daktari wa macho, mlezi au mshauri akijaribu kumsaidia msichana huo kupata nafu au kuboresha uwezo wake wakuona.

Mwanamke wa umri wa kati anayeonekana kuwa mwalimu anafundisha mtoto ambaye hawezi kuongea kutumia ishara za mikono kufahamu vokali. Ameshika kibao kilichoandikwa irabu huku akiwasiliana na mtoto kwa utaratibu na upole. Mazingira yanaonyesha somo la mawasiliano mbadala likiwa na lengo la kumwezesha mtoto huyu kupata elimu kwa njia inayoeleweka kwake.

Wanawake wawili walioko ndani ya nyumba. Mmoja wao akiwa mkubwa kwa umri sana, wanaonekana kufurahia kwa dhati mchezo wa kupanga bidhaa zenye rangi moja. Wakiwa na umakini mkubwa, wanatabasamu kwa furaha wakionyesha mshikamano na furaha ya kushiriki shughuli ya pamoja, ya kujifurahisha na kujenga ukaribu, wa kifamilia.

Mwanamke wa umri wa kati anaonekana akifanya ishara kwa mkono, akiwasilisha kueleza jambo kwa watu walio mbele yake. Anaonekana kuwa makini na mwenye umakini katika mawasiliano yake akitumia mikono na ishara ilikufikisha ujumbe wake kwa watu waliokusanyika.

Kuna mwanamme mmoja wa umri wa kati pamoja na watoto wanne wavulana . Wote ni walemavu na hawana miguu lakini wamevaa vyuma vya kuwasaidia kutembea. Licha ya changamoto waliokutana nayo wanaonekana kuwa na furaha na umoja. Wote wamesimsms kwenye ukuta kuonyesha utabidi na ari ya kushinda vikwazo.

Kuna wasichana wawili wa umri mdogo, ambao wamekaa. Huku mmoja akiwa amesimama na, ni kama anawaonyesha jambo fulani katika tarakilishi, na jinsi wanastahili kuvisuluhisha. Wasichana hao wanatazama kwa makini wakijifunza na kufuata maelekezo, yanayotolewa.

Mwanamke wa umri wa kati amevaa miwani akiwa na mtoto mdogo ambao pia ameketi kando yake kwenye kiti. Wote wanaonekana wakizungumza kwa furaha, sura zao zikionyesha furaha na mazungumzo ya kupendeza.

Mtoto mdogo anaonekana akisoma huku akivaa kifaa maalum cha kumsaidia kusikia masikioni mwake kwa makini. Pia kuna msichana mwingine kwa upande mwingine wa darasa hilo ambaye anaonekana akifanya jambo lake kwa makini huku akizingatia kile anachokisoma.

Wanadada wawili wa asili nyeupe wanaonekana wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara wakiwa na tabasamu na furaha nyusoni mwao. Mawasiliano yao yanaonyesha uelewano wa karibu na urafiki, huku wakifurahia mazungumzo yao kwa njia ya kimya lakini yenye maana kubwa.

Kuna watoto wawili wadogo ambao wamekaa pamoja wakicheza mchezo kwa kompyuta .Kila mmoja anaonekana kushika kifaa cha kucheza na mbele yao kuna skrini inayoonyesha mchezo huo. Wakiwa katika hali ya furaha na msisimko wanatumia kipasa sauti kuzugumza na wachezaji wengine wanaoshiriki mchezo huu mtandaoni.

Mwanamke mmoja wa umri wa kati ambaye amevaa nguo nyeupe anaonekana akimweleza jambo mtoto mmoja mlemavu aliye kwenye kiti cha magurudumu akitumia kitabu kama rejeleo. Mtoto huyo anaonekana kuskiliza kwa makini sana akionyesha ari ya kujifunza licha ya changamoto za mwilini.

Mtoto mdogo mwenye asili ya nyeupe anaonekana akikusudia kusoma kitabu kwa umakini huku akiwa amevalia spika za masikio akizingatia kile anachosomea. Uso wake unaonyesha mwelekeo wa kujifunza. Kwa umbali kuna watoto wengine wawili pia wakisoma wakiwa wamejizatiti na vitabu vyao. Wote wanashirikiana katika hali ya kujifunza.

Mwanaume wa umri wa kati amevaa visizikizi vya masikioni na amekaa kwenye kiti akiwa akisoma kitabu cha braille kwa kutumia mikono yake. Anaonekana amekaa kwa utulivu akijikita katika kusoma na kuelewa maudhui ya kitabu hicho.

Mtoto mmoja mdogo aliyevaa nguo nyeupe na nyekundu ambaye hawezi kuona ameketi kwenye kiti kwa utulivu huku akitumia mikono yake kusoma maandishi kwenye kitabu cha braille .Anaonyesha juhudi na hari ya kujfunza licha ya changamoto alizonazo.

Mwanamke moja anajaribu kuwa na uwezo wa mtoto ya kuona akimwonyesha kidole chake mbele ya macho ya mtoto kana kwamba anajaribu kugundua kama mtoto anaweza kuona. Mtoto huyo amevaa vifaa vya kumsaidia kusikia kwenye masikio lake akionyesha kuwa ana msaada wa kiteknohama kwa ajili ya kusikia.

Mwanamke na mtoto mdogo wa kike wameketi kwa utulivu kwenye viti viwili vilivyo karibu, wakiwa wameelekea upande mmoja wa meza. Mbele yao kuna tarakilishi ya mkono ambayo mwanamke ameiguzia mtoto kwa upole, huku akimwonyesha kitu kwa kidole chake. Uso wa mwanamke umejaa tabasamu la upendo na furaha.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amembeba mtoto mdogo mchanga mikononi mwake, na wote wanaonekana kufurahia muda wao pamoja. Wametabasamu kwa furaha ya dhati, wakionyesha uhusiano wa karibu na upendo. Mwanamke huyo kutokana na jinsi anavyomshika na kumwangalia mtoto huyu kwa upendo, huenda ndiye mama mzazi, wa mtoto huyo.

Kuna mwanamke na mtoto mdogo, wote ni weupe wa ngozi, inaonekana mwanamke huyo anamwonyesha mtoto kitu kwenye kifaa cha kielektroniki. Mtoto anaonekana kusikiliza kwa makini na mazingira yenye inaashiria hali ya mafunzo au mawasiliano ya karibu kati yao.

Kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana kufundisha jambo kutoka kwenye kitabu ambapo mtu mwengine ambayo tunaona mkono yake tu ndiye anaye monyesha. Ukutani mchoro wa mti na punda milia inaoashiria kuwa sehemu ya kufundisha watoto kama darasa la wali au kituo cha malezi

Mwanaume na mwanamke wanaonekana wakizungumza kwa furaha wakitumia lugha ya ishara. Wamekaa kwenye viti na kustarehesha ndani ya chumba cha kifahari kilichopambwa kwa ustadi, kuashiria mazungumzo ya kirafiki na mazingira yenye utulivu.

Kuna watoto wawili na pengine wengi zaidi ambapo mwananamke mmoja wa umri wa kati anawaonyesha mchezo fulani huku akiwaashiria waonyeshe mikono kama yeye. Watoto hawa ni wadogo na wanaonekana wakifurahia mchezo huo wakionyesha tabasamu la furaha kwenye uso zao.

Mwanamume mzee amelala kwa utulivu juu ya sehemu inayofanana na kitanda akiwa amevaa miwani na akishika kitabu cha braille mikononi mwake. Vidole vyake vinatembea kwa makini juu ya maandishi hayo yaliyoinuliwa, ishara kuwa anatumia hisia kusoma kutokana na kutoona. Mazingira yanatoa picha ya utulivu na mshikamano wa kimya na maarifa.

Mwanamke kijana anayekadiriwa kuwa na umri mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionekana kuwa na ulemavu wa kutembea, akiwa amevaa barakoa nyeusi macho yake yamelekezwa kwenye tarakilishi iliyoko mbele yake, huku kidole kimoja kikiwa kwenye kitufe, kanakwamba anatelekeza jambo muhimu pembeni na nyuma yake watu wengi wako kwenye shughuli zao mbalimbali.

Mwanaume wa umri wa kati ambaye ameinama kidogo anamueleza mtoto jambo fulani kwenye kitabu. Mtoto huyo ameketi akiwa makini huku akiwa na kalamu mkononi na anaonekana akiandika jambo aliloelekezwa. Mazingira yanaonekana yanafanana na darasani.

Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa makini akitazama au kusikiliza mtu au kitu fulani , yuko kwenye shule na kuna watoto ambao wamekaa kwenye viti za mbao wakiwa na sare za shule, wote wana jihusisha na shughuli za masomo na kuzingatia kile kinachotolea.

Mwalimu mwenye nywele za kahawia na miwani akitabasamu huko akimsaidia mtoto mdogo kucheza na seti ya plastiki ya kupika kwenye meza ya darasani. Mtoto anaonekana kuwa makini na mwenye furaha akielekeza mikono yake kwenye vitu za kuchezea.

Mtoto mmoja wa kiume amabaye ni mlemavu amekaa kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa nguo nyekundu. Yuko kwenye maktaba na anaonekana akitabasamu akionyesha furaha na ufaraja akiwa katika mazingira ya kujifunza.

Mwanamke mmoja wa umri wa kati amekaa kwenye maktaba, akiwa anazungumuza na mtu kupitia tarakilishi yake kwakutumia lugha ya ishara. Anaonekana mwenye furaha na ana tabasamu akionyesha ufanisi katika mawasiliano na mtu huyo.

Kuna mwanamke mweusi ambaye ako na mtoto mdogo mweupe, wakiwa wameketi pamoja wakionekana kufurahia wakati wao. Mwanamke huyu anamfundisha mtoto huyo kuchora huku wote wakitabasamu kwa furaha. Hali hiyo inaonyesha upendo, mshikamano na muda mzuri wa kujifunza kati ya mtu mzima na mtoto.

Kuna mtoto mdogo anayeonekana akiwa kwenye maktaba akitumia mikono yake kusoma kitabu cha breli kuashiria kuwa yeye ni mlemavu wa kuona. Mtoto huyu anaonekana kuwa na umakini na hali ya kujifunza licha ya changamoto za umelamavu wake. Hii inaoneysha umuhimu wa vifaa vya kipekee kama breli katika kusaidia watoto wenye ulemavu wa kuona kupata elimu.

Kuna mtoto mchanga ambaye huenda ana ulemavu wa mwili au akili, lakini anaonekana mwenye furaha na tabasamu kwa upole. Ameketi mbele ya meza ndogo iliyojaa maumbo ya kucheza, kama vile vipande vya plastiki au mbao zilizoundwa kwa rangi na umbo tofauti tofauti na anaonekana kushughulika kwa makini akiguzaguza na kujaribu kuunganisha maumbo hayo.

Kuna watu watatu wawili wakiwa wamesimama na mmoja amekaa. Mmoja wao mwanaume na wengine wawili ni wanawake wa umri mkubwa. Wote wanaonekana kuwa katika shughuli ya kuandaa chakula. Kwani mbele yao kuna bidhaa mbalimbali kama chupa ya mafuta ya kupika, unga na vifaa vingine vya jikoni. Mazingira yanaonyesha hali ya ushirikiano na mandalizi ya chakula kwa utaratibu wa nyumbani au kijamii.

Mwanamke moja mwenye umri wa kati anaonekana akifurahia kutumia kompyuta yake. Amevaa nguo za rangi nyeupe na amekaa kwenye kiti akiwa na tabasamu usoni akionyesha furaha na umakini kwa kile anchokifanya.